Mashine maalumu ya kielektroniki inayotumia teknolojia ya kisasa kutoa fedha kwa watumiaji wa benki kutoka kwenye akaunti zao, kupitia njia ya kuweka kadi kwenye mashine hiyo ya kisasa. Huku ikiwa na huduma mbalimbali zinazoongozwa na kioo kidogo chenye picha na maelekezo husika.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, sare ya benki ya "absa" akiwa mwenyetabasamu lenye furaha, mikononi mwake akishika kifaa cha sauti maiki, kifaa cha kielektroniki huku nyuma yake ukiwa na nembo ya benki hiyo.

Jengo kubwa la benki ya "equity" linalotumika kutoa huduma za kibenki, huku ndani ya jengo hilo kukiwa na wahudumu pamoja na wateja wakipata huduma mbalimbali za kifedha ;huku ndani ya jengo kukiwa na picha zilizopangwa vizuri kwenye kuta zinazoelezea umuhimu na matumizi ya benki hiyo.

Eneo la mapokezi katika jengo kubwa la benki hiyo kukiwa na mwanaume aliyesimama akipatiwa huduma na mtoa huduma aliyeketi mwenye nyuso ya furaha, huku kuta za benki hiyo zikiwa zimepakwa kwa rangi inayovutia rangi nyekundu wateja mbalimbali wa kike na wa kiume wakipatiwa huduma hapo.

Baa mahali ambapo uuzwaji wa pombe pamoja na vileo hufanyika. Eneo la mapokezi kukiwa na kijana mwenye tabasamu zuri huku nyuma yake kukiwa na chupa mbalimbali za pombe; zilizo na kilevi na zisizokuwa na kilevi, mkononi mwake akiwa ameshika kilevi kilichowekwa vizuri.

Eneo la baa sehemu ya mapokezi mahali ambapo vinywaji mbalimbali vinauzwa ,vikiwa vimewekwa katika makabati yaliyopakwa rangi nzuri nyeusi ya kuvutia, viti vya wateja vilipakwa rangi nyeusi ,taa za rangi ya bluu na nyekundu zinazopendeza eneo hilo, kukiwa na wateja pamoja na wahudumu.

Eneo la baa, mahali ambapo uuzaji wa vileo mbalimbali hufanyika vyatofauti tofauti huku kukiwa na watu waliofurika eneo hilo wakiwa wamevaa mavazi nadhifu sana, wakicheza na kuburudika kwa nyimbo zinazopigwa katika eneo hilo na watumbuizaji waliojiandaa kwa kazi hiyo.

Baa mahali ambapo uuzaji wa vileo na vinywaji mbalimbali hufanyika, shughuli za muziki hutolewa huku kukiwa na watu mbalimbali katika eneo hilo wakinywa na kuburudika kwa pamoja, pombe zinazopatikana katika eneo hili la starehe pamoja na muziki safi unaotolewa vizuri.

Eneo la baa sehemu ya mapokezi mahali ambapo vinywaji huuzwa huku kukiwa na chupa za vinywaji mbalimbali, vilivyowekwa katika makabati na vingine katika meza ya wageni viti vitatu vya kifahari vyenye rangi nyekundu; vinavyopamba kwa mvuto wake vikiwa vimewekwa mahali hapa.

Duka kubwa na la kisasa linalojishughulisha kwa uuzaji wa magari kampuni ya Hyundai, likiwa linaonekana na magari ya aina tofautitofauti, makubwa kwa madogo yaliyofungwa ndani ya vioo ili kuwezesha wateja kuyaona kwa urahisi na kuchagua walipendalo.

Wauzaji wa magari ya kisasa hususani magari yanayotumia mifumo ya petroli pamoja na dizeli, huku yakiwa yamepangwa katika eneo maalumu; eneo la nje kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanaopita katika eneo hilo.

Wauzaji wa magari eneo ambalo limeegeshwa magari ya aina mbalimbali yenye thamani kubwa, huku yakiwa yamepangwa katika mpangilio mzuri yenye rangi tofautitofauti, kama nyeupe na magari meusi huku gari lililo mbele likiwa gari yenye rangi nyeupe na vioo vyeusi.

Muuzaji wa magari aina ya "NISSAN" akikabidhi ufunguo wa gari kwa mwanaume aliyesimama mbele ya gari jeusi la kifahari, lenye taa nyeupe na vioo vya kuvutia. Huku nyuma ya gari hilo kukiwa na duka kubwa la vifaa vya magari na magari, lililoandikwa kwa maandishi yanasomeka kwa lugha ya kiingereza "NISSAN".

Kifaa maalumu kinachotumika katika kufanya biashara ya uuzaji maziwa, kifaa hiki kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza tasmart "milk atm", kiantumika kuuza maziwa kwa kuweka fedha na kupata maziwa kulingana na kiasi cha fedha kilichoingizwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe huku kukiwa na picha ya ng’ombe aliyenona pamoja na mwanaume anayenunua maziwa kupitia njia ya kielektroniki mashine inayotumika kuuza maziwa katika duka hilo.

Duka maalumu kwa ajili ya kufanya biashara ya maziwa, likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza na Kiswahili "Kiyeni Dairy Product Milk ATM"; duka hili ni maalumu kwa ajili ya shughuli za uuzaji wa maziwa, kwa kuweka kiasi cha fedha na kupata maziwa kulingana na kiasi cha fedha ulichoweka.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususa ni maziwa Safi ya ng'ombe huku likiwa limeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, picha ya ngo'mbe pamoja na picha ya maziwa, huku kukiwa na kifaa kinachotumika kuuza maziwa kwa Bei ya rejareja.

Duka dogo linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe, huku likiwa na picha ya mtoto na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha kiingereza na kiswahili maziwa freshi. Likitumia tekinolojia ya kisasa kuuza kwa jumla na rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa , likitumia mifumo ya kisasa na njia za kielekroniki kuuza maziwa kwa bei ya rejareja, huku likiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza kama ''MAZIWA ATM'', picha za ng'ombe anayekula majani pamoja na picha za vimiminika vya maziwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ndani ya duka hilo kukiwa na majokofu maalumu kwa ajili ya uhifadhi na utunzaji wa maziwa. Juu ya duka hilo kukiwa na bango maalumu lenye picha ya ng'ombe pamoja na maziwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza "Milk".

Duka linalouza bidhaa za kila siku, kama: vyakula, bidhaa za vinywaji, mafuta, maziwa pamoja na bidhaa zingine, huku zikiwa zimewekwa katika makabati yaliyopangwa vizuri. Mbele ya duka hilo kukiwa na kijana wa kiume, mtoto anayeangalia bidhaa hizo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limepakwa rangi ya bluu bahari na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha safi ya kiswahili "Maziwa Freshi". Ndani ya duka hilo kukiwa na picha ya ng'ombe anayekula majani, pamoja na kimiminika cha maziwa.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limetengenezwa kwa teknolojia ambayo inauza maziwa kwa bei ya rejareja kupitia mashine maalumu, likiwa limeandikwa kwa lugha ya kingereza maneno yanayosomeka kama "MILK BAR".

Duka la kuuza bidhaa za kira fiki mazi wa pamoja na biashara nyingine ikiwemo mkate biskuti majani ya chai huku ndani ya duka hilo kukiwa na mwanamume anayemfanyia huduma mteja aliyesimama mbele yake mzee wa makamo alizaliwa mavazi nadhifu sana.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa, kama maziwa safi ya ng'ombe, likitoa huduma mbalimbali hususani huduma za kifedha pamoja na huduma nyingine. Mbele ya duka hilo kukiwa na picha ya mtoto, juu yake kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza yanayosomika kama "MILK ATM".

Duka linalouliza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa, lililotengenezwa kwa njia ya kielektroniki. Ambapo huuza bidhaa za maziwa kwa bei ya rejareja kwa mifumo maalumu, ambapo mteja huuziwa kulingana na pesa yake. Huku likiwa limechorwa bidhaa za maziwa, pamoja na ng'ombe anayekula majani.

Duka la kawaida linayouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku ukiwa na picha ya ng'ombe ndani ya duka hilo, iliyochorwa vizuri maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama milki, pamoja na maandishi mengine yanayoonyesha aina ya bidhaa za maziwa zinazopatikana katika duka hili.

Duka dogo mahali ambapo bidhaa za kila siku huuzwa kama maziwa safi ya ng'ombe, huku juu ya duka hilo likiwa ni maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "Milk ATM", picha ya ng'ombe anayekula majani iliyobandikwa katika mashine maalumu unaotumika kuuza maziwa kwa njia ya rejareja.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe linalotumia teknolojia ya kisasa ya kielektroniki huku likiwa limepakwa rangi ya bluu bahari pamoja na kijani, picha za ng'ombe pamoja na picha za kimiminika cha maziwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza “fresh milk".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe, huku likiwa limeandikwa kwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza "LOSIAN MILK ATM". Mwanamke aliyesimama mbele ya duka hilo akiwa amevalia mavazi nadhifu sana, milango ya duka iliyopakwa rangi nzuri na picha ya ng'ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa, lililoandikwa maandishi yanayosomeka Kwa lugha ya kiswahili na kiingereza, "Mau Juhudi Dairy". Yaliyoandikwa Kwa rangi ya bluu Huku katika duka hilo, kukiwa na kifaa maalumu, kinachotumia teknolojia ya kisasa kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa, linalotumia teknolojia ya kisasa na nishati ya umeme. Lililo andikwa "MILK ATM", maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, huku ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na maziwa yanayowekwa kwenye bilauri.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, yaliyowekwa katika chupa na vifungashio maalumu, vilivyowekwa ndani ya duka, kwenye eneo la makabati yenye ngazi. Huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akinunua bidhaa ndani ya duka hilo.

Duka la kisasa linaloendeshwa kwa njia za kielekroniki na mifumo ya umeme, linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe. Likiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza, picha za ng'ombe anayekula majani, pamoja na glasi zenye kimiminika cha maziwa ndani yake.

Duka la kuuza bidha za kila siku hususan bidha za majumbani kama: vinywaji, chakula, maziwa, gesi pamoja na vitu vingine. Lililosheheni bidhaa hizo ndani na nje ya duka hilo, huku lilikiwa limetengenezwa kwa madirisha safi na mapana pamoja na milango mikubwa.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofauti tofauti hususan bidhaa za maziwa, zilizopangwa sehemu moja katika makabati yenye ngazi, huku kukiwa na kijana mdogo anayepita mbele ya duka hilo lililoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka "MILK ATM".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani bidhaa za maziwa liliopakwa rangi ya bluu iliyokozwa, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa tofautitofauti zilizopangwa katika makopo yaliyobebanishwa, milango mwa duka hilo likiwa limepakwa rangi ya bluu bahari pamoja na maandishi na picha.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususa ni bidhaa za maziwa huku ndani ya duka hilo kukiwa na kijana alie valia mavazi nadhifu sana akipima bidhaa ya maziwa safi ya ng'ombe kwa mteja alieko nje ya duka hilo huku mkononi mwakwe akishika jagi linalo wekewa maziwa.

Duka la kuuza bidhaa za kila siku bidhaa za maziwa lililoandikwa kwa lugha ya kiingereza kama "milk ATM", likiwa na kifaa maalumu cha kielektroniki kinachotumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na kiwango cha pesa alichonacho mteja aliyeenda kununua maziwa katika duka hilo.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa, mayai pamoja na bidhaa nyingine, huku likiwa na mashine maalum, jokofu linalotumia teknolojia ya kisasa ambalo hutumika kuuza maziwa kwanjia ya kielektroniki kwa bei ya rejareja, likiwa limepakwa rangi za kuvutia na picha ya ng'ombe.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za: maziwa, maharage, mahindi, mchele pamoja na bidhaa zingine. Huku kukiwa na mashine maalumu inayotumia nishati ya umeme, na teknolojia ya kielektroniki ambayo hutumika kuuza maziwa kwa bei ya rejareja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani: maziwa, majani ya chai, biskuti, sabuni, nyanya za kopo, kalamu pamoja na vitu vingine. Huku kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akishika chujio pamoja na deri lenye maziwa akimimina kwenye jagi.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani bidhaa za maziwa. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa kama vile; majani ya chai, maharage, unga pamoja na bidhaa nyingine. Huku kukiwa na mwanaume aliyevalia shati la mikono mirefu, mkononi mwake akiwa ameshika chupa ya maziwa, akiongea na muhudumu wa duka.

Duka ndogo la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa hususani maziwa safi ya ng'ombe, huku likitumia teknolojia ya kisasa kuuza maziwa hayo kwa bei ya rejareja; likiwa limepakwa rangi vizuri na kumbadilikwa picha mbalimbali zenye mvuto kama picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za maziwa hususan maziwa safi ya ng'ombe kwa kukiwa na watu mbalimbali waliofunika kadi ya uso wakihununua bidhaa hiyo inayouzwa kupitia mitambo maalumu ambayo yaani Reja Reja. Juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza kama "Milk ATM."

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe likiwa linauza bidhaa hiyo kwa njia ya rejareja ambapo bidhaa huuzwa kulingana na gharama ya mteja, kifaa hicho cha electroniki kikiwa kimepakwa rangi ya bluu picha ya mtoto pamoja na maandishi yanayosomea kwa lugha ya kiingereza.

Duka dogo la kisasa linauza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa na linatumia njia ya kielektroniki kuuza maziwa kwa bei ya rejareja. Huku likiwa limepakwa rangi ya buluu na nyeupe na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza kwa utii "Quality Milk ATM". Picha za ng'ombe anayekula majani.

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususan bidhaa za maziwa safi ya ng'ombe huku kukiwa na watu mbalimbali waliojipanga, wanaume wakisubiri foleni ya kununua maziwa katika kifaa maalumu cha kielekroniki ambacho kinauza maziwa kulingana na thamani ya pesa ya mteja.

Duka inauza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng'ombe. Huku ndani ya duka hiyo ikiwa na kijana aliyevaa mavazi yasiyokuwa safi, shati jeupe na uliyaume limependeza. Mkononi mwake akishika gari huku akipima bidhaa za maziwa kwa mteja aliyesimama nje ya duka hiyo.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa huku katika duka hilo kukiwa na milango iliyopakwa rangi ya kupendeza. Rangi ya bluu pamoja na nyeupe, picha za watoto zilizobandikwa vizuri na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza, yanayosomeka kama "lemas daily product".

Duka linalouza bidhaa za kila siku hususani maziwa safi ya ng’ombe, picha ya ng’ombe anayekula majani pamoja na milango ya duka hilo iliyopakwa rangi ya bluu na nyeupe. Na picha za ng’ombr pamoja na miminika ya maziwa yakiwa kwenye glasi, lililofunguliwa vizuri kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng’ombe, huku juu ya duka hilo kukiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiengereza, kuta za duka zikichorwa picha ya ng’ombe anayekula majani, mbele ya duka kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akishika kikombe cha maziwa.

Duka la kisasa linalouza bidhaa za kila siku, hususani maziwa safi ya ng'ombe, lililopakwa rangi ya bluu na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "Milki ATM", likiwa na kifaa maalumu, kinachotumika kupimia maziwa, kwa bei ya rejareja kulingana na hela ya mteja.

Duka linalouza bidhaa za kila siku, hasa maziwa safi ya ng’ombe, huku kukiwa na mashine maalumu inayouza maziwa kwa njia ya kielektroniki, ambapo mteja huuziwa maziwa kwa bei ya rejareja kulingana na thamani ya pesa yake, huku ukiwa na picha za ng’ombe wakila majani pamoja na maandishi mengine.

Duka kubwa linalojishughulisha na kuuza bidhaa mbalimbali za ndani, bidhaa hizo zinazouzwa katika duka hilo ni kama: meza, kabati, makochi, magodoro na bidhaa nyingine mbambali kwa ajili ya nyumbani.

Duka kubwa na lakisasa likiwa linauza bidhaa mbalimbali, zinazo tengenezwa na Mbao. Miongoni mwa bidhaa hizo ni Viti, Meza, kwaajili ya huduma ya majumbani, Meza hiyo inaonekana ikiwa ni nzuri na imara kutokana na mti uliotengenezwa ni imara.

Wauzaji wa samani za majumbani kama: makochi, viti vya mbao, vitanda; pamoja na bidhaa nyingine kama picha za ukutani na makabati yaliyotengenezwa kwa mbao safi na kwa ustadi mkubwa, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Vijana wa kiume wawili mafundi seremala watengenezaji wa samani mbalimbali za majumbani na maofisini, waliyovalia mavazi nadhifu sana yenye rangi ya bluu. Huku mikononi mwao wakishika mbao na kuziranda, kwa ajili ya uandaaji wa utengenezaji wa samani hizo.

Mafundi seremala vijana wawili wakiume ,waliovalia mavazi nadhifu sana wakiranda mabao katika meza moja iliyo katika eneo la karakana mahali ambapo utengenezaji wa samani mbalimbali za majumbani kama viti, meza pamoja na makochi hufanyika.

Samani za majumbani kama makochi yaliyotengenezwa kwa kitambaa bora pamoja na mbao, viti vya mbao na viti vya plastiki, milango iliyotengenezwa vizuri, taa za urembo, mazulia ya manyoya pamoja na picha za kupamba ukutani, taa za kuvutia na marumaru.

Mafundi seremala waliovalia mavazi nadhifu sana, wakifanya shughuli ya utengenezaji wa samani za majumbani hususan viti, meza na makabati, huku mikononi mwao wakiranda mbao maalumu kwa ajili ya utengenezaji wa samani hizo.

Samani za majumbani na maofisini kama makochi yailiyotengenezwa kwa vitamba, meza za kioo meza za mbao, meza zenye urembo tofauti tofauti , maua, viti vya mbao na viti vya plastiki huku kukiwana taa za urembo, picha za ukutani pamoja na vitu vingine vya urembo.

Samani za majumbani, vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao pamoja na chuma, magodoro safi, pamoja na makabati yaliyopangwa vizuri. Huku katika duka hilo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza yaliyo andikwa kwa rangi nyeusi "BATCH FURNITURES''.

samani mbalimbali za majumbani Ikiwemo vitanda vya kisasa maua ni ya kisasa kwa kitambaa kizuri meza za chakula vyeti vya kukalia maofisini za kioo za ure mbo mmoja na picha za ukuta mbuku kukiwa na maua eneo hilo

Samani za majumbani, meza za mbao pamoja na stuli zilivyotengenezwa vizuri kupitia miti ya mbao na mafundi selemala waliochonga kwa ustadi mkubwa, na kupaka rangi samani hizo ili kuvutia wateja wanaokuja kununua katika eneo hilo.

Samani za majumbani, makochi yaliyopambwa vizuri kwa rangi nyekundu, nyeupe na madoadoa meusi, yanayouzwa pembezoni mwa maduka ya vifaa vya ujenzi, huku kukiwa na mwanaume aliyeketi katika makochi haya, chini yake kukiwa ni sakafu iliyotengenezwa kwa vigae vyenye mwonekano mzuri.

Samani za majumbani na maofisini, ikiwemo makochi ya ngozi na ya vitambaa, meza za vioo na za mbao, makabati mazuri pamoja na mazulia. Vikiwa vimewekwa nje eneo la wazi mahali ambapo ni mahususi kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa hizo za nyumbani na za maofisini.

Mafundi seremala vijana wawili wa kiume waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa katika eneo la karakana mahali ambapo samani za majumbani hutengenezwa kama viti, meza, vitanda na milango huku wakiwa wanaranda mbao kupitia kifaa maalumu kwa ajili ya uandaaji wa mbao.

Jengo kubwa la hoteli eneo la mapokezi mahali ambapo watu/wateja katika hoteli hiyo hupumzika na kujipatia chakula cha mchana pamoja na usiku. Huku eneo hilo likitengenezwa mahususi na kupambwa vizuri kwa samani zenye muonekano mzuri, pamoja na hewa safi na mazingira mazuri.

Eneo la hoteli ndani ya jengo kubwa huku kukiwa na vitu mbalimbali kama makochi pamoja na viti vya kupumzikia wageni, midoli, tivi za kisasa, sehemu ya mapokezi ambapo wageni hujisajili na kupatiwa vyumba katika hoteli hiyo, malumalu pamoja na taa za kuvutia.

Eneo la chakula katika jengo la hoteli mahali ambapo kuna viti vizuri vya kupendeza vilivyopambwa kwa ngozi nzuri na vitambaa; huku kukiwa na meza zilizosheheni sahani pamoja na vikombe; watu tofautitofauti wanaopata chakula katika eneo hili lenye mwanga wa kuvutia.

Eneo la mapokezi ndani ya jengo kubwa la hoteli, lililopambwa vizuri na kunakishiwa kwa rangi pamoja na urembo. Huku kukiwa na viti vya kisasa na meza zilizozunguka eneo hilo la mapokezi, sehemu ambayo wageni hufikia, kwa ajili ya kujiandikisha taarifa zao na kupewa vyumba.

Duka dogo la mtaa linalouza bidhaa mbalimbali za chakula pamoja na vinywaji huku kukiwa na bidhaa tofauti tofauti, mwanamke aliyevalia nguo safi nadhifu anayeuza ndani ya duka hilo akiwa na sura ya uchangamfu kwa mteja anayempatia huduma aliyesimama mbele yake.

Soko dogo la mta nzania mbalimbali kama matunda mafuta ya kupikia vitu tofauti tofauti vinavyotumika hususan majumbani nguo pamoja na kamba huku likifurika watu mbalimbali wanao uza na kununua bidhaa katika soko hili

Soko, eneo ambalo bidhaa mbalimbali huuzwa kama: nyanya, vitunguu, maparachichi, machungwa pamoja na bidhaa nyingine za majumbani, zilizowekwa katika matenga pamoja na meza ndogondogo zilizopangwa vizuri na kufunikwa kwa vitambaa, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara katika eneo hilo.

Soko la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za chakula, nguo pamoja na vitu vingine; huku ndani ya soko kukiwa na watu mbalimbali wanunuzi pamoja na wauzaji wa bidhaa tofautitofauti waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiuza na kununua bidhaa ndani ya soko hilo.

Eneo la soko mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama vyakula na matunda, huku kukiwa na watu tofautitofauti wanaume na wanawake wanaouza na kununua bidhaa hizo katika maeneo hayo, zilizowekwa kwenye meza na nyingine zikiwa zimetandazwa chini ili kuonekana vizuri.

Soko kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine, ikiwemo: nyanya, vitunguu, hoho, pilipili manga pamoja na mchele. Huku kukiwa na watu mbalimbali, wanaume na wanawake waliovalia mavazi nadhifu sana wakinunua na kuuza bidhaa sokoni hapo.

Soko dogo la wazi lililo kandokando ya barabara, huku kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazouzwa katika soko hilo kama, karanga zilizopakiwa kwenye vitini vidogovidogo, matoroli yaliyowekwa matunda kama maparachichi, matikitimaji pamoja na karoti zilizofungwa vizuri.

Soko dogo la mtaa lililo wekwa katika eneo la wazi huku likiuza bidhaa mbalimbali kama maembe, machungwa, mananasi, matikitikimaji, soksi ,mikate pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa na kutandazwa katika meza ndogondogo zilizopo sokoni hapo.

Soko dogo, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, hususani nguo, mavazi ya kiume na ya kike, kama; mikanda ya ngozi iliyoning'inizwa kulingana na rangi kwa mpangilio mzuri, viatu vya kike na vya kiume vya kufunika na visivyo vya kufunika, mikoba ya kike na bidhaa nyingine za kuvaa.

Soko dogo la kisasa linalotumia teknolojia bora, huku ndani ya soko hilo kukiuzwa bidhaa mbalimbali hususan vyakula pamoja na bidhaa nyingine zilizowekwa katika makabati nyuma ya wahudumu wa soko hilo. Huku kukiwa na mwanamke anayepatiwa huduma mbele ya wahudumu hao.

Soko dogo lililosheheni wauzaji wa bidhaa mbalimbali wakike na wakiume. Huku kukiwa na bidhaa toafuti tofauti kama mchele, maharage, mahindi, viazi vitamu, viazi mviringo pamoja na vyakula tofauti tofauti vilivyowekwa katika matenga na vifungashio vikitandazwa katika maeneo ya wazi ndani ya soko hilo.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali hususani za chakula na matunda kama mahindi , mihogo, maharage , maparachichi , ndizi, Nyanya vitunguu, kabeji. Huku kukiwa na watu mbalimbali wanaofanya biashara ndani ya soko hilo. Bidhaa zilizowekwa vizuri katika matenga na meza maalum.

Soko la kisasa lililosheheni bidhaa mbalimbali kama mafuta, vyakula tofautitofauti pamoja na bidhaa nyingine ikiwemo sabuni, huku ndani ya soko hilo kukiwa na wateja tofautitofauti; wa kike na wa kiume, waovalia mavazi nadhifu sana kwa ajili ya kununua vitu mbalimbali.

Soko dogo linalouuza bidhaa mbalimbali kama machungwa, nyanya, matikitimaji, bamia ,ndizi pamoja na biadhaa nyingine zilizohifadhiwa katika matenga madogo madogo yaliyopangwa kwenye meza iliyopambwa vizuri kwa kitambaa cheupe huku kukiwa na mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu wakihudumia ndani ya soko hilo.

Soko dogo, mahali ambapo wanauza vitu mbalimbali: vyakula, matunda pamoja na bidhaa zingine; kama : maembe, machungwa, maparachichi, maepo, matikiti maji. Huku kukiwa na wanaume na wanawake wanaouza na kununua bidhaa tofautitofauti ndani ya soko hilo.

Soko dogo mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa vitunguu swaumu vitunguu maji, kabeji, karoti pamoja na viazi, huku kukiwa na watu mbalimbali waliokusanyika katika eneo hili, wakiuza na kununua vyakula na bidhaa tofautitofauti.

Soko dogo, mahali ambapo uuzaji wa bidhaa mbalimbali hufanyika kama: mahindi, maharage, mchicha, nyanya, vitunguu, karoti, ndizi, pamoja na bidhaa nyingine hususan chakula na matunda; zilizowekwa katika matenga yaliyopangwa vizuri.

Soko dogo na hali ya bidhaa mbalimbali kuuzwa hususan vyakula vya matunda kama ndizi mahindi maharage nyanya nazi za kopo na meza ndani ya soko hilo huku kukiwa na mwanamume aliyevalia mavazi na nadhifu sana

Soko dogo la mtaani huku kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali hususan bidhaa za chakula kama mboga za majani nyanya, ilik,i ndizi, mifuko ya kufungia vitu mbalimbali ndani ya soko hilo huku kukiwa na mwanamke anayetoa huduma ya mboga za majani kwa mwanamke mwingine aliyesimama mbele yake.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali ya chakula ikiwemo: mchele, mahindi, maharage pamoja na tambi; huku kukiwa na bidhaa nyingine kama madaftari pamoja na vitu vinginevingine, ndani ya soko hilo kukiwa na mwanaume anayempatia huduma mteja aliyesimama mbele yake.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula kama viazi mbatata, viazi vitamu, pamoja na mbogamboga, huku kukiwa na watu tofaut tofauti waliotandaza bidhaa zao na kuziweka katika vifungashio pamoja na ndoo, wakiuza kwa wateja.

Majengo makubwa, mali isiyohamishika; lililojengwa vizuri na kuezekwa kwa paa la kisasa, huku likiwa limepakwa rangi nzuri ya kuvutia, madirisha ya vioo pamoja na uzio unaozunguka eneo hilo, kwa ajili ya kusababisha usalama wa eneo hilo.

Majengo makubwa ya kisasa, mali isiyohamishika yaliyojengwa vizuri kwa ubora mkubwa na kuezekwa na kupakwa rangi za kuvutia, huku yakiwa yamefungwa mifumo ya maji na ya umeme kwa ajili ya usalama na huduma safi ndani ya majengo hayo.

Jengo lisilohamishika, ghorofa zuri, lililotengenezwa kwa vioo bora, vyeusi na kupakwa rangi nzuri ya maziwa, huku sakafu yake ikitengenezwa kwa kigae kinachopendeza vizuri. Bustani za maua, uzio mzuri unaopendeza na kuvutia, huku ikiwa imewekwa mifumo mbalimbali ya maji na umeme.

Majengo yasiyohamishika nyumba iliyojengwa vizuri kwa mfumo wa ghorofa lililoelezekwa kwa bati na vigae vidogovidogo, huku kukiwa na madirisha makubwa na madogo yanayoruhusu hewa safi na mwanga kupita vizuri. Uzio wa nyumba uliotengenezwa vizuri na kufungwa nyaya za umeme kwa ajili ya usalama.

Jengo kubwa la kisasa mali isiyo hamishika lililo jengwa kwq magorofa mengi yaliyopakwa rangi nzuri za kuvutia. Jengo hilo pia limejengwa kwa vyuma huku kukiwa na malumalu pamoja na mifumo ya maji na umemee, iliyofungwa kwa ajili ya kuhakisha huduma bora za nishati zinapatikana katika eneo hilo.

Jengo kubwa la ghorofa mali isiyohamishika lililojengwa vizuri kwa matofali ya kuchoma na kupakwa rangi ya maziwa, huku likiwa limetengenezwa kwa madirisha mapana yanayopitisha hewa nzuri miundombinu ya umeme, iliyofungwa katika jengo hilo uzio mpana uliotengenezwa kwa geti imara.

Mali isiyohamishika nyumba iliyojengwa vizuri kwa ustadi mkubwa, ikiwa imeezekwa paa jekundu, lenye ubora mzuri. Huku kuta zake zikipakwa rangi inayovutia, na kuzungukwa na uzio waliojengwa vizuri, kwa ustadi mkubwa pembezoni mwa barabara.

Jengo kubwa la ghorofa, mali isiyohamishika; lililojengwa vizuri kwa teknolojia ya kisasa, likiwa na magorofa mengi ndani yake huku likiwa limepakwa rangi ya kuvutia, vioo vyenye mwangaza mzuri, lililozungukwa na miti mingi inayozunguka jengo hilo.

Jengo kubwa la kisasa ghorofa, mali isiyohamishika. Lililojengwa kiustadi mkubwa na kupakwa rangi za kuvutia. Likiwa limewekwa vioo vyeusi vinavyoruhusu mwanga kupita, huku likizungushiwa kwa uzio mzuri uliotengenezwa vizuri na kupakwa rangi inayovutia. Miundombinu ya maji na umeme iliyofungwa ndani ya nyumba hiyo.

Majengo makubwa yenye maduka ndani yake, huku ndani ya maduka hayo kukiuzwa bidhaa tofautitofauti hususani bidhaa za nguo za kike na za kiume; zilizopangwa katika meza na makabati yaliyowekwa vizuri huku kukiwa na madirisha yenye mwanga mkali, hewa safi pamoja na taa za kuvutia zilizopamba duka hilo.

Majengo makubwa yenye maduka ndani yake. Huku ndani ya maduka hayo kukiwa na bidhaa mbalimbali hususani za nguo, hasa nguo za kike na za kiume. Huku moja ya duka likiwa linauza bidhaa za: nguo za kike, mabegi madogomadogo, viatu pamoja na mikoba makoti ya kike.

Majengo makubwa yenye maduka ndani yake. Huku kukiwa na maduka yanayouza bidhaa mbalimbali, hasa nguo za kiume na za kike zilizotundikwa katika midoli maalumu, nyingine zikiwa zimening'inizwa. Huku mbele ya jengo hilo kukiwa na maandishi yanayowaka mwanga mweupe, yakiwa yameandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku kukiuzwa bidhaa mbalimbali kama nguo za wakubwa na watoto, viatu vya kufunika na vya kufunua, nguo za watoto zilizopangwa vizuri kwa mpangilio wa rangi, pamoja na viatu vya kufunika na vya kufunua vilivyopagwa katika akabati maalumu pamoja na vitu vingine.

Jengo lenye maduka mengi, huku ndani ya maduka hayo kukiuzwa bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo tofauti tofauti za kike na za kiume, zilizopangwa vizuri katika mpangilio unaoeleweka. Huku, kukiwa na watu mbalimbali, wanaonunua bidhaa ndani ya soko hilo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku ndani ya jengo hilo kukiwa na duka linalouza bidhaa mbalimbali; hasa nguo za watoto pamoja na wakubwa, kama: tisheti, nguo za ndani, makaptula, pamoja na suruali za jinzi, zilizowekwa vizuri katika makabati ndani ya duka hilo.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake, huku kukiwa na duka linalouza viatu vya kike na vya kiume, vya watoto na watu wazima; vilivyopangwa katika mpangilio na mlolongo mzuri, kulingana na aina ya viatu, kwenye makabati ya kuvutia, yaliyopangwa vizuri kwa usafi na ustadi mkubwa.

Majengo makubwa yenye maduka mengi, huku ndani ya maduka hayo kukiuzwa bidhaa tofautitofauti, hasa bidhaa za nguo pamoja na bidhaa nyengine ikiwemo midoli ya watoto, nguo za kike na za kiume, zilizo ning'inizwa kupitia vifaa maalumu vya kuning'inizia nguo na kupangwa katika makabati yanayo vutia.

Majengo makubwa yenye maduka mengi, huku ndani yake kukiwa na maduka yanayouza bidhaa tofauti tofauti hasa nguo na viatu, vya kike na vya kiume vilivyopangwa juu ya maboksi maalumu, ndani yake kukiwa na bidhaa hizo. Huku pembeni ya duka hilo kukiwa na vifungashio vingine, maboksi yaliyopangwa kwa ajili ya kuweka viatu.

Majengo makubwa yenye maduka mengi ndani yake hususan maduka yanayouza nguo za kiume na za kike huku zikiwa zimewekwa katika makabati yaliyopangwa vizuri kwenye ngazi za ghorofa ndani yake kukiwa na makoti ya suti ya nguo za kiume yaliyopambwa kwa rangi nzuri za kuvutia ndani ya duka hilo

Majengo makubwa yenye maduka ndani yake huku ndani ya jengo langu kukiwa na maduka yanayouza bidhaa za kana bidhaa za nguo za watoto nguo za wakubwa wanawake kwa wanaume zikiwa zimewekwa katika makabati hutengenezwa vizuri kwa vioo pamoja na mfanyakazi alievalia vizuri.

Duka kubwa na la kisasa maarufu kama supamaketi likiwa linauza bidhaa tofautitofauti, ndani yake ikiwemo viatu vya kiume na vya kike vikiwa katika punguzo la asilimia hamsini, na ndani ya duka hilo kunaonekana kukiwa na watu wengi wakijipatia mahitaji yao ya kila siku.

Duka kubwa la kisasa, lililosheheni vinywaji mbalimbali vilivyowekwa katika makabati; huku kukiwa na binti aliyevalia mavazi nadhifu sana, mikononi mwake akiwa ameshika simu janja pamoja na kikaratasi kidogo. Mbele yake kukiwa na chombo maalumu kinachotumika kubebea mizigo na bidhaa mbalimbali ndani ya duka hilo.

Duka kubwa linalouza bidhaa za kila siku, hususani vyakula pamoja na vinywaji huku ukiwa na makabati yaliyopangwa vizuri, shehena iliyo na bidhaa tofautitofauti, zilizopangwa kulingana na aina yake. Huku ikiwa na taa zinazomulika na kutoa mwangaza ndani ya duka hilo, vibaiskeli vidogo vinavyotumika kuhifadhi bidhaa hizo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kama vinywaji, vyakula tofauti tofauti huku ndani ya duka hilo kukiwa na wahudumu waliyovalia sare mahususi. Vifaa vya kielektroniki vinavyosaidia utoaji wa huduma hizo pamoja na wateja wanaonunua bidhaa mbalimbali ndani ya duka hilo.

Duka kubwa la kisasa huku likiwa limepambwa kwa makabati yaliyowekwa bidhaa mbalimbali, hususani mikate midogo na mikubwa, iliyofungwa vizuri katika vifungashio vyenye chapa ya mikate hiyo. Mifuko ya chumvi iliyowekwa vizuri na kupangwa ndani ya makabati.

Duka kubwa la kisasa mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, mfano vyakula pamoja na viatu mbalimbali. Huku kukiwa na kabati lililosheheni viatu tofautitofauti vya kiume na vya kike, vyenye rangi mbalimbali saizi tofautitofauti, iliyowekwa kwa mpangilio mzuri.

Duka kubwa la kisasa, mahali ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa, kama vyakula pamoja na vinywaji, nguo mbalimbali za kike na za kiume, losheni za kujipaka pamoja na mafuta; huku kukiwa na watu mbalimbali walioenda dukani hapo, kwa ajili ya kufanya manunuzi ndani ya duka hilo kubwa la kisasa.

Duka kubwa la kisasa lililo sheheni bidhaa mbalimbali za vyakula na vinywaji zilizohifadhiwa katika makabati yaliyopangwa vizuri. Huku kukiwa na meza za wahudumu wa duka hilo, zikipokea wateja mbalimbali. Mashine za kisasa zinazotumika kwa utoaji wa risiti za bidhaa pamoja na huduma mbalimbali.

Duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali hususan vyakula na bidhaa nyingine. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyopangwa vinywaji vya makopo na vilivyowekwa kwenye maboksi na vifungashio vingine; vilivyowekwa vizuri. Pamoja na matenga maalumu yenye magurudumu yanayotumika kubebea bidhaa hizo.

Duka kubwa la kisasa, linalouza bidhaa mbalimbali, kama vinywaji pamoja na bidhaa nyingine, hususani vinywaji vyenye kilevi. Huku ndani ya duka hilo kukiwa na makabati yaliyopangwa vizuri bidhaa hiyo. Mbele ya duka hilo kukiwa na kijana aliyevalia mavazi nadhifu Sana, akiwa na kikapu maalumu cha kubebea bidhaa.

Duka kubwa la kisasa mahali panapouzwa bidhaa mbalimbali kama dawa za meno tofauti tofauti na bidhaa nyingine, huku zikiwa zimewekwa katika makabati yaliyopangwa vizuri kwa ngazi. Watu, wateja na wahudumu wakipita katika korido la duka hilo kwa ajili ya ununuzi na usafi.

Duka kubwa la kisasa linalouza vitu mbalimbali hususan vyakula kama keki pamoja na vitafunwa huku ndani ya duka hilo ukiwa na vifaa maalumu vinavyotumika kuhifadhi bidhaa hizo bila kuwaharibika wahudumu waliovalia mavazi na zifu sana wakitoa huduma kwa wateja waliotembelea dukani hapa.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali za majumbani kama vyakula, vinywaji pamoja na bidhaa nyingine, huku ndani ya duka hilo kukiwa na bidhaa zilizowekwa katika vioo vinavyoonekana vizuri, mbele yake kukiwa na binti anayenunua bidhaa na kuziifadhi katika matenga maalumu yanayotumika kubebea bidhaa dukani hapo.

Duka kubwa la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, hasa za chakula kama: maparachichi, matikitiki maji, mboga za majani, ndizi, bamia, mchele pamoja na bidhaa tofautitofauti zilizopangwa katika makabati yaliyowekwa vizuri ndani ya duka hilo, huku bidhaa nyingine zikiwa zimewekwa kwenye meza maalumu.